Barabarani hakuna gari ambalo linapita. Kando katika barabara ya wapita njia, kuna mafundi wa stima wanne. Watatu wako chini wanaonekana kupiga gumzo na mmoja ako ngazini anajaribu kutengeneza umeme.

Katika mtaro huu wa maji taka kuna takataka ambazo zimeegemea katika upande mmoja. Mwanaume mmoja anaonekana kutafuta katika takataka hizi. Pia kwa upande mwingine kuna daraja inayotumika na wapita njia kuenda katika upande mmoja hadi mwingine.

Huu una maji mengi. Kunaonekana maboti ambayo yamebeba watoto na pia kando ya boti hilo kuna watu wawili wanaonekana kuendesha boti ndogo ndogo. Pia kando ya mto huu kuna wapitanjia na pia kuna vitu za kufurahisha watoto ambazo ziko kando ya mto huu.

Mto huu wa majitaka una takataka nyingi. Wanaume watatu wanajaribu kusafisha mto huu. Kuna mmoja aliyesimama kando, anajaribu kuvuta takataka kando ya mto huu. Ameshikilia kijiti ambacho anajaribu kuvuta nayo takataka.

Katika mtaa huu wa mabanda ama kitongoji hiki duni kuna manyumba mengi sana ambayo yako pamoja kwa moja. Pia kando ya mtaa huu duni, kuna mtaro mkubwa wa maji taka ambao unatumika kumwaga maji chafu na wakaazi wa mtaa huuduni.

Katikati mwa jiji, baadhi ya watu wengi wanatumia magari ya umma kwa usafiri wa sehemu kadha kwa kadha. Katikati mwa jiji, kuna majumba makubwa, na pia kando kuna magari barabarani, yanayotumika na wasafiri wanaotoka mjini kwenda sehemu mbalimbali.

Basi la usafiri wa umma limeegeza kando ya barabara. Sehemu hii pia inatumika kama kituo cha mabasi. Kuna wapita njia, kuna wale abao wameketi kando ya basi hilo la umma. Upande mwingine wa barabara kuna magari madogo ambayo yame egeshwa. Pia kuna basi, za usafiri wa umma ambazo zimebeba abiria na wapita njia kuna wale ambao wanavuka barabara.

Magari yanaelekea mjini. Kuna magari yamesimama kando ya mataa za trafiki, yanangoja mataa yahunguke ili yaweze kupita. Pia upande huu mwingine kuna magari matatu ambayo yasmemesmama. Katikati ya magari haya matatu, kuna mpolisi ya trafiki anazungumza na dereva wa gari hilo.

Kuna njia ya chini ambayo dereva anaweza tumia kama anataka kurudi pahali ambapo ametoka. Pia kuna ile barabara ya juu ambayo pia watumiaji barabara wanaweza itumia, wale wanaoendesha magari. Pia barabarani kuna watu wale wapita njia wanaotumia hii njia ya chini kuenda ule upande mwingine.

Magari matatu yameegezwa kando ya barabara ,kuna matatu, kuna lori na kuna mabasi mawili nyuma ya lori hilo. Lori linaonekana kuchukuwa takataka kwa nyumba zilizokuwa kando ya lori hilo. Pia kuna mtu ambaye amekanyaga juu ya hilo lori ambaye anawasiliana na hao wengine ili kuweka takataka hiyo.